Magari mawili jeusi na jeupe yameegeshwa katika sehemu maalum iliyo na nyasi fupi. Jeusi lipo na miguu nyeusi, na taa nyekundu. Jeupe lipo na miguu myeusi, vioo vyeusi na juu ipo na kifaa cha kubebea bidhaa. Katika safari.

Katika duka la mpesa lililo na maandishi ya mpesa nambari ya ajenti nne moja mbili tatu nane, nambari ya ajenti nyingine ni sita tano nane mbili tisa. Alafu kuna maandishi ya equity agent, kuna mwanamke ambaye amevalia mavazi ya kiislamu.

Bima ya maisha, iitwayo Madison ambako mwanamke mmoja, ambaye mkononi ameshika kifaa kinachotumiwa na watu walio na majeraha, shingoni amevalia kifaa kinachotumiwa na watu waliopata majeraha. Mkono wake wa kulia uko katika kifaa kinachotumiwa na watu ambao wamevunjika.

Mikono ya mwanadamu imeshikilia noti za shilingi hamsini ambazo ni mbili, mia moja na mia mbili. Mbele yake kunaonekana vile vudude vya tarakilishi.

Sehemu ya jumla ya mayai ambako kuko na crates za rangi tofauti tofauti zile nyekundu, manjano, samawati. Mengi ziko na mayai, mingi hazina mayai zimewekwa katika upande tofauti na zile ambazo ziko na mayai. Juu kuna sahani, karatasi na kifaa cha kujisaidia ukiwa msalani.

Ufunguo wa gari jeupe lililo na vioo vyeusi, umewekwa kwenye mlango wa gari hilo, ambalo mlango huo umefunguka. Kwa umbali kunaonekana jumba na mkono wa mtu usioonekana vizuri.

Watu kadhaa wapo katika sehemu ya uuzaji ambapo kuna mmoja ambaye anatembea na nguo begani pake huku zingine zikiwa katika sehemu anazotembezea ili kupata wateja. Kunaye mmoja ambaye yuko mbele yake amevalia t-shirt nyekundu.

Magari yameegeshwa katika sehemu iliyo na nyasi zilizo refu, kando yao kuko na nyasi ambazo ni fupi. Gari moja lina maandishi ya progressive credit quick flexible loans, sms loan to 23083 .

Gari moja kubwa ambalo ni jekundu limebeba magari mengine ya kawaida amabyo ni jeusi moja na mengine meupe na jekundu, yamepanga foleni chini na juu.

Watu wanaume kwa wanawake wapo katika sehemu ya uuzaji ambako tuko na magunia na mboga ambazo ni makabeji. Watu wengine wamevalia vitu vinavyotumiwa na wauzaji ili kuweka pesa.

Bango la bima ya bodaboda ambapo tuko na watu wawili, mwanamume na mwanamke ambao wamevalia magwada maalum yanayotumiwa na watu wa bodaboda, wamekalia pikipiki ambapo wote wamevalia helmet .

Bango la bima linaloenda na jina Tunza Jamii ya CIC Family Medisure lina watu watatu baba, mama na mtoto ambaye ananyoshea kidole chake na mkono kwenye tarakilishi iliyo kwenye mapaja ya mzazi.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wapo. Mwanamke amevalia vazi jeusi. Mwanaume amevalia suti nyeusi ambako koti ni jeusi na shati ni jeupe wapo wanaangalia makaratasi. Nyuma yao tupo na gari jeupe.

Gari jeupe lenye vioo vyeusi na magurudumu meusi limewasha taa zake za nyuma na mlango wa gari hilo umefunguliwa huku mbele yake tukiwa na gari lingine jeupe pia ambalo limesimama.

Magari matatu ambapo moja ni jeupe na magurudumu meusi na mawili ni meusi na magurudumu meusi, yako yamepangwa foleni katika sehemu iliyotengenezwa vizuri.

Mikono mitatu za wanadamu ambazo miwili ni za mwanamke kwa kuonekana makucha ambayo yamepakwa rangi nyekundu bali mmoja ni mwanaume ambaye umeshika kifaa cha kutolea pesa kwenye benki. Mwanamke ameshika simu au mtambo wa kufanya uhamisho wa pesa.

Noti mbalimbali za hela zinazotumiwa nchini Kenya zimepangwa kwa pamoja kulingana na kiwango ambako noti za elfu moja zimewekwa pamoja, za mia tano zimewekwa pamoja, za mia mbili pia zimewekwa pamoja.

Watu wa kike na kiume wako katika sehemu inayouzwa na kuandaliwa bidhaa. Kuna vitu kama; ndizi, maembe, nyanya. Baadhi ya watu hao wamebeba miavuli. Mmoja amevalia viatu maalum vya kutembelea kwenye matope. Amesimama kwenye maji.

Mkono wa mtu umeshikilia simu ambayo iko katika sehemu ya mpesa, kuliko na maandishi ya send money, withdraw cash, buy airtime, loans and savings , lipa na mpesa na my account . Mbele yako kuko na maandishi ya lipa na mpesa na kibongo cha settings .

Watu watatu wapo wamesimama mbele ya wahudumu wa benki. Moja amevalia suti ya wanawake ambayo ni nyeusi huku mwingine amebeba mkoba wake mweusi begani na mavazi meupe.

Watu watatu, wanawake wawili mmoja viatu havionekani vizuri, mmoja amechuchumaa, mwingine amejifunga leso huku ameketi kwenye kiti. Yule ambaye viatu havionekani ameketi kwenye kiti mbele yake tupo na meza. Tupo na bango la ng'ombe wa maziwa.

Watu watano wapo katika sehemu maalumu inayo uza maziwa yaliyo na jina Destiny Dairies , baadhi ya hao watu mmoja amevalia gwanda jekundu lililo na maandishi ya Uhuru Kenyatta for President , mwanamke mmoja amevalia sweta nyekundu kando yao wako na mitungi nyeupe.

Viazi ambavyo vimewekwa kwenye mtambo maalum. Kuvibeba mtambo ambao umetengenezwa kutoka kwa mbao za mti. Juu yake tuko na boksi lililo na maandishi ya PK . Kando yake tuko na fridge ambayo ndani yake tupo na soda au vinywaji vya aina mbalimbali.

Watu watatu ambao wameangalia kwenye duka lililo na maandishi ya available here . Dukani kuna mmoja ambaye anawahudumia. Kati yao kuna yule ambaye amevalia hijab ambayo ni ya dini ya Kiislamu.

Bango la bima ya pikipiki ambapo tuko na pikipiki ya kijivu na magurudumu meusi ambayo imelala chini huku baadhi ya vipande vyake vikiwa vimetapakaa barabarani. Kando yake tupo na nyasi ambazo zinatenganisha barabara na barabraa ile.

Mtu ambaye ni wa kiume amevalia long'i ya jeans na tishati nyeupe, kichwa chake amekiweka nje ya viatu vilivyopangwa kwenye foleni na mfumo maalum, viatu hivyo ni vya rangi tofauti tofauti.

Gari jeupe ambalo lina magurudumu meusi na vioo vyeusi, lipo kando ya mjengo ulio na maandishi service approach slowly auto door . Kwa umbali kunaonekana gari lingine ambalo liko upande mwingine wa kioo.

Aina mbalimbali ya magari yameegesha kwenye kiwanja kilicho na nyasi zilizo fupi. Miti ambazo zimesimama na watu wanaonekana kiumbali, wengine wamevalia mavazi ya wanaboda.

Gurudumu kuu la gari lipo limeegeshwa katika mlango ambao umefunguliwa wa duka ulio na karatasi la bango la M-Pesa, nambari za kubadilisha hela huku mbele yake tupo na kreti za soda zilizo na maandishi Cocacola na maji na boksi.

Wanaume kwa wanawake wako katika sehemu iliyo na bidhaa mbalimbali, zilizo kwenye magunia meupe masafi, mengine ni machafu. Wapo kunao wenye wamekuja kununua na kunao wenye wamekuja kuuza.

Mikono miwili za binadamu, zipo zimeshika hela za noti elfu moja moja za Kenya. Mtu huyu amevalia nguo nyekundu na mistari mieusi. Mkono wa kulia umeshika hela, huku wa kushoto ukichukua hela hizo ukiweka pamoja.

Magari manne ambapo mawili ni meupe na magurumu meusi na vioo vyeusi huku mawili ikiwa ni ya samawati na magurudumu meusi. Moja ikiwa nyeusi na magurudumu nyeusi zimepangwa kwenye foleni zikiangalia upande wa kulia zote.

Noti za shilingi elfu moja moja ambazo ni za Kenya zimepangwa kwa mfumo maalum. Kwenye noti hizi tupo na picha za aliyekuwa rais wa Kenya Mzee Jino Kenyatta pamoja na jumba la KICC.

Kichwa cha binadamu kipo. Mbele yake tupo na sehemu ya mauzo ya maziwa ambayo iko na maandishi Mt kenya milk deport . Kwa umbali kunaonekana vitu mbalimbali vinavyotengenezwa kutoka kwenye maziwa.

Noti ya shilingi elfu moja za Kenya ipo na Mzee Jomo Kenyatta ambaye alikuwa rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya. Kuna maandishi ya Patrick Njoroge ambaye ndio gavana wa benki kuu.

Bango ya bima ya pikipiki ambayo inaitwa Bima Rahisi, ipo pikipiki mbili ambapo moja imembeba abiria ambaye amebeba begi nyeusi huku pikipiki nyingine ikiwa na mhudumu ambaye amevalia tisheti ya kijani na long'i nyeupe.

Mwanamke ambaye ni mfanyabiashara ameshika kisu mkononi huku mbele yake ameweka besheni na viazi, nyanya, vitunguu, pilipili hoho. Kwa umbali kunaonekana wateja ambao wamesimama mbele ya muuzaji mwingine.

Gari aina mbalimbali zipo katika sehemu ya mauzo huku zikiwa zimepangwa kwa mfumo na foleni maalum, kuna ile ya samawati na nyeusi ambazo zimefuatana zikielekea upande wa mlango.

Sehemu iliyo na magari aina tofauti tofauti na ya rangi tofauti tofauti, meupe na mekundu, ya samawati, zote pamoja na watu wa asili ya kizungu wapo wanawatembelea juu ya vitembeleo kilicho chekundu, yaani red carpet kwa kimombo.

Bidhaa mbalimbali za mfanyabiashara ziko katika sehemu ya mauzo ambapo kuna watu kadhaa wanaume kwa wanawake . Kuna bidhaa mbalimbali kama nyanya, maembe, ndizi, karati na vitunguu na viazi vitamu.

Bango lililo na magari matatu, moja jeupe, lingine jekundu na la rangi ya manjano yana vyoo vyeusi, vyeupe lina maandishi ya taksi. Bango hilo lina maandishi PSV Tax Insurance.

Bidhaa na mavuno mbali mbali, yamewekwa kwenye makundi na mfumo maalum. Viazi ambavyo vimewekwa kwenye ndoo nyeupe, moja iliyo na maandishi ya Toss na karati ambazo zimewekwa kwenye shuka ya manjano.

Bango la bima ya kibinafsi ya ajali liko na mwanamke ambaye ameketi, ameshika mguu wake wa kulia na mikono zake zote miwili. Amekunja uso huku nywele yake ikiwa ni.

Sehemu ya biashara ya mauzo ambayo mtu anaonekana akiwa amevalia suruali ndefu nyeusi na mimea ama mavuno ya nyanya, karoti, mahindi, ndizi ,machungwa, kabeji zinaonekana, viazi vipo.

Bidhaa mbalimbali ziko katika sehemu ya mauzo kuliko na watu, wanaume kwa wanawake. Mmoja amechuchumaa huku amevalia nguo rasmi za watu wa dini ya kiislamu. Kuna ndizi, mahindi, nyanya, vitunguu na kadhalika.

Mikono za binadamu ambao wa kushoto umevalia saa nyeusi. Zimeshika noti za shilingi elfu moja moja za kitambo za Kenya, zilizo na picha ya aliyekuwa rais wa Kenya wa kwanza mzee Jomo Kenyatta.

Gari cheupe iliyo na vioo vyeusi na magurudumu meusi ambayo usajili iko na bendera ya nchi ya Kenya ni KDC809P Kando yake kuna chumba iliyo na mandishi ya blue sky na Cooperative Bank ,Safaricom.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wapo, mmoja amevalia suti mwingine amevalia shati jeupe. Mwanamke amevalia long'i nyeupe amejishika mfukoni, amesuka, wote wanatabasamu wakiangalia kifaa kilicho mkononi kwa aliye...

Viatu ambavyo vimepangwa kwa mfumo na foleni maalum ni vya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe, samawati, kijivu na nyekundu, pia kuna nyeusi. Vimepangwa vikiangalia upande unaofanana.

Bima ya magari ya kibinafsi iitwayo Anziano Insurance Agency . Lango lao wapo na gari jeupe yenye magurudumu meusi, vyoo vinavyoonekana vikiwa ndani, nambari yao ya simu iko kwenye bango hilo na kipaza sauti pia kiko kwenye bango hilo.

Gari kubwa ambalo ni la rangi ya samawati, limebeba magari mengine madogo ya rangi nyeusi yaliyo na vioo vyeusi, magurudumu meusi, ina magurudumu meusi, mbele ni nyekundu.

Gari leupe lenye miguu meusi, vioo vyeusi, nambari yake usajili ni KCN. Maandishi mengine hayaonekani vizuri. Limewekwa katika sehemu ya barabara, kwa umbali kunaonekana miti ya kijani kibichi.

Noti za shilingi elfu moja moja ambazo ni nne zimepangwa, ambazo zote ziko na jumba la KICC na aliyekuwa rais wa Kenya mzee Jomo Kenyatta.

Bango la bima ya afya iitwayo Jubilee, ambapo kuna mwanamke mmoja ambaye amejishika mikono yake kifuani. Ina maandishi ya CoverBora medical cover .

Umati wa watu wanaume kwa wanawake wako katika sehemu ya mauzo kuliko na bidhaa mbalimbali kama machungwa, viazi. Baadhi wameketi kwenye viti vyao wakigonja wateja waje huku wengine wameshika miavuli wakiwa wamesimama wengine wakiwa wameketi.

Magari ya aina tofauti tofauti yameegeshwa kwa mfumo na foleni maalum. Kunayo ya aina ya Pick-up, mengine meupe, meusi na mekundu.

Mfanyabiashara yupo katika sehemu yake ya mauzo, ana watu kadhaa ambao wengine ni wasaidizi bali wengine ni wateja wake. Mmoja amevalia gwanda maalum la watu wanaofanya katika sekta hiyo ambalo ni gwanda jeupe.

Mtu mmoja ambaye ni mwanamke amevalia nguo nyeupe. Yupo kwenye mtambo wa kuweka pesa ambapo anawekeza shilingi. Mtambo huo umeandikwa milk ATM .

Mtambo wenye mahudumu matatu meusi upo na mwavuli wa samawati, kando yake tuko na magari mawili meupe yenye miguu meusi. Juu yake tupo na kikombe cha samawati na bango lililo na maandishi farmer's choice .

Watu kadhaa wanaume kwa wanawake wapo. Mwanaume mmoja amevalia tisheti nyeupe na long'i nyeusi. Kando yao tupo na magari mekundu, meupe na meusi, zote zikiwa na magurudumu meusi.

Gari jeupe ambalo lina magurudumu meusi na vioo vyeusi, lipo limesimama barabarani iliyopigwa baraste. Mbele yake kuna gari jingine jeupe na jingine jeusi ambalo yanaelekea upande mwingine wa barabara.

Mkono wa binadamu umeshika noti za shilingi elfu moja moja zilizopangwa kwa utaratibu maalum. Kwenye noti hizo kuko na jumba la KICC.

Kuna mboga aina tofauti tofauti; kuna nyanya, kuna pilipili hoho, kuna machungwa, matunda, vitungu, karoti na dania.

Noti mbili za zamani za nchi ya Kenya. Zipo na rais wa zamani wa nchi ya Kenya. Upande mwingine ni sehemu ya jumba kuu la Kenya KICC.

Kuna aina tofauti tofauti ya viatu, viatu vya wanaume viatu vya wanawake. Mahali hapa panaitwa Darling tafuta urembo wako. Kuna mwanaume ambaye amevalia long'i nyeusi na shati jeupe.

Kuna matunda aina ya tikiti maji ambayo yamepangwa kwa mfumo maalum, kuna matunda mengine aina ya machungwa, kuna matunda aina ya maembe pia.

Bima ya kulinda nyumba ama boma. Nyumba imevalishwa kofia nyekundu na kando kuna mistari ya kijani kibichi.

Makucha ya mwanadamu yameshikilia noti ya shilingi elfu moja za Kenya, kwenye noti hiyo kuko na jumba la KICC lililo na maandishi ya banki kuu ya Kenya.

Magari yanaonekana yameegeshwa katika sehemu maalum iliyopigwa baraste. Mengi ni meupe, mengine ni meusi. Kwa umbali unaonekana mijengo mbalimbali za mji.

Ni jumba lililo na maandishi ya Glory Forex Bureau. Kwa umbali panaonekana dirisha lililopasuka huku limefunguliwa upande mmoja.

Maembe, papai, chungwa, nanasi na nyanya zipo katika sehemu maalum pamoja na watu wa jinsia ya kike wanao onekana kuwa kwenye mishemishe zao za kutafuta hela.

Mkono wa binadamu umeshikilia simu nyeupe, ulio katika sehemu ya mpesa. Anaonekana ni kama anataka kufanya usajili.

Mikono za binadamu zimeshika noti ya elfu moja ya nchini Kenya, noti hiyo ikiwa na picha ya jumba kuu la Kenya la KICC. Chini kwenye meza kuko na noti ya shilingi hamsini za nchini Kenya.

Ni bango la bima ya wazazi ambako kuna bango la mwanamke mjamzito ambaye amevalia nguo nyekundu.

Watu wanne ambao ni mwanamme, mke na watoto wawili, mmoja wa kike na mmoja wa kiume wapo. Mbele yao wako na kinywaji cha manjano. Watoto wanakula kutumia vijiko.

Gari jeupe lililo na magurudumu meusi na vioo vyeusi. Nambari ya usajili KCM 709K lipo barabarani.

Mkono wa mwanadamu umeshika simu iliyo katika sehemu ya M-Pesa, iliyo na maelekezo ya show balance, scan, withdraw na my account .

Mapambo ya aina mbalimbali yamewekwa kwenye ubao, mengine yamewekwa juu yananing'inia. Mtu ambaye amevalia long'i nyeusi na blausi ya samawati anaonekana amebeba mapambo.

Ni mkono wa binadamu ambao uko na pete. Umeshika shilingi alfu mbili ambazo ni alfu moja moja. Kuna simu aina ya Nokia.

Mahindi, viazi, nyanya, karoti, ndizi, machungwa na watu wa jinsia ya kike wanaonekana. Mmoja amevalia sketi nyeupe na blouse nyeusi na mwingine amevalia long'i nyeusi.

Magari aina tofauti tofauti ya rangi ya nyeupe, nyeusi na nyekundu. Yameegeshwa mbele ya duka maalum linaloitwa Car Locus.

Visehemu vya magari aina ya basi ambavyo havijakamilika vya rangi ya manjano na nyupe vipo katika warsha ya magari.

Jumba lililo na magari mbalimbali ambayo, yameegeshwa kwa upande mmoja, mengine ni ya rangi nyeusi, nyeupe, samawati na kadhalika.

Gurudumu la gari jeusi, gari pia ni jeusi. Limesimama mbele ya bustani lililo na nyasi. Gari hilo limeegeshwa sehemu iliyotengenezwa vizuri na wafundi.

Magari aina tofauti tofauti yameegeshwa kiwanjani palipo na nyasi. Miti zinaonekana kwa umbali. Vivuli vya magari hayo pia vinaonekana.

Ni bima la magari. Gari la manjano. Kuna kibombe cha mwanamke aliyevalia nguo nyeusi na viatu vyeusi. Ndani amevalia blausi nyeupe.

Magari aina tofautitofauti yameegeshwa mbele ya mjengo ulio na maandishi ya Yundai. Kuna yale meupe na yale meusi. Kwa umbali panaonekana mtu fulani akitembea kutoka kwa mjengo ule.